Uwanja wa michezo wenye bembea mbili zenye fremu nyekundu na nyeupe, zilizosimama juu ya ardhi ya udongo, nyuma kuna miti mikubwa, nyasi zilizokauka na uzio uliotengenezwa kwa matairi yaliyopangwa, anga ni jeupe, labda jua kali.

Wanariadha wanne wakiune wote wakiwa wamevalia sare za michezo. Wawili wamevaa fulana nyekundu zenye maandishi Kenya, na wengine wamevaa za manjano. Mmoja wa wanariadha amevaa miwani ya rangi ya buluu na manjano. Wote wanaonekana wakiwa wamechoka lakini wenye furaha.

Mwanamke Asiya Sururu akivua kasia kwenye mto Oise. Yuko ndani ya mashua ndogo na anatabasamu huku akionyesha ishara ya amani kwa vidole. Amevalia nguo za michezo na miwani ya jua. Maji ya mto yanaonekana tulivu na miti iko mbali upande wa pili.

Ubao mweupe mkubwa wa kufundishia au kuandikia ambao una maandishi machache yasiyosomeka vizuri. Baadhi ya maneno yanasomeka ni Marketing na Team leader . Ubao umefunikwa na kioo kinachopakaa ukutani. Upande wa kushoto kuna mlango wa mbao wazi na ndoo ya rangi ya pinki. Chumba kina ukuta wa kijani kibichi.

Mlingoti mrefu mweupe ukisimama wima angani. Anga ni la blue safi na mawingu meupe yaliyotawanyika. Chini kuna miti ya kijani kibichi ikionyesha mazingira ya asili. Hakuna bendera inayoonekana kwenye mlingoti. Mandhari yanaashiria nafasi wazi ya utulivu labda sehemu ya umma au uwanja.

Nyumba yenye paa la vigae vyekundu na kuta za rangi ya machungwa hafifu. Kuna bustani kubwa ya kijani kibichi mbele ya nyumba yenye miti na mimea. Bomba la maji linaonekana likiwa limetandazwa kwenye nyasi. Anga ni blue na wazi ikionyesha siku nzuri.

Mwogoleaji mwanamke akiwa amevalia kofia nyeupe ya kuogelea na kushika ukingo wa bwawa. Anaonekana akitoka majini au kujiandaa kuogelea. Nyuma yake kuna matangazo ya wadhamini kama "Alliance na Speedo." Hii inaashiria mashindano ya kuogelea au mazoezi.

Viringisha nyingi za karatasi za rangi tofauti zikiwa zimepangwa wima ndani ya chombo. Kuna karatasi za rangi ya waridi, buluu, manjano, zambarau na rangi nyingine. Zimezungushwa na kuwekwa kwenye mpangilio mzuri. Nyuma kuna nguo nyeusi na michoro ya kijani na kabati.

Ukurasa mbili za kitabu cha shule, labda cha masomo ya afya au usafi. Ukurasa wa juu una kichwa your health na unazungumzia rule for skin care, keep clean . Kuna picha za watoto wakifanya shughuli za usafi. Ukurasa wa chini una cleanliness chart na picha za vitu vya usafi kama vile nguo safi, viatu na chanuo. Kitabu kimefunguliwa.

Ukurasa wa kitabu cha kiswahili chenye jina kipindi cha pili na lishe bora. Wanafundisha sarufi kuusu matumizi ya hiki na hivi. Kuna picha nne za mifano. Mwanamme aliyevalia kanzu akishika kitabu, kisha akishika vitabu vingi. Chini kuna picha ya mtoto wa kiume akishika kiatu kimoja na kisha viatu viwili.

Mwanamchezo wa kike amevalia fulana nyekundu iliyoandikwa Kenya na kofia nyeusi. Anakanyaga makasia mawili yaliyoandikwa wintech akiwa kwenye mashua ndogo. Maji yanaruka akionyesha anaendeleza mazoezi au mashindano ya kuendesha.

Mwanume akipanda baiskeli ya mbio barabarani. Amevalia vazi la kuendesha lenye muundo, kofia ngumu na miwani. Baiskei lake ni ya kijani kibichi na ina chupa ya maji. Nyuma yake kuna miti na vichaka vyenye maua madogo ya manjano.

Orodha ya siku za wiki zilizobandikwa kwa kadi ndogo zenye majina ya siku kwa kiingereza. Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday na Saturday . Kila moja wapo ina picha ndogo inayo husiana na siku hiyo. Juu ya orodha kuna kichwa kinachosomeka days of the week .

Wanawake wawili, wakikimbia kwenye uwanja wa wazi wenye nyasi. Wanaonekana wakiwa katika mashindano ya riadha. Nyuma yao kuna watazamaji wachache wameketi na wengine wamesimama pamoja na viti vichache vya buluu.

Jalada la kitabu cha masomo kinachoonyesha Competence Based Curriculum grade two Environmental Activities Rationalizes Notes . Vina picha mbalimbali ya vitu vinavyohusiana na mazingira kama mananasi, mboga na viatu vya mvua.

Bango la herufi za alfabeti kuanzia a hadi z. Zimeandikwa kwa herufi kubwa na ndogo. Chini kuna alama za kuuliza na mshangao. Limepakana na picha zenye rangi. Kuna bango jekundu lenye neno happy birthday lililotengenezwa kwa herufi za rangi tofauti ikionekana ni sehemu ya darasa la watoto.

Mwanamke labda mwanariadha akiwa ndani ya mashua dogo la kasia. Amevalia fulana nyekundu iliyoandikwa Kenya na anakofia ya manjano. Karibu naye, kuna kiti cha magurudumu cha buluu, kinachoonekana kimezama majini. Eneo hilo lina maji na miti ya mikoko yenye mizizi iliyo wazi.

Wachezaji wa mpira wa miguu wenye ulemavu. Wanatumia mikongojo kuwasaidia kutembea na kudhibiti mpira. Uwanja ni wa udongo mwekundu na kuna miti na nyumba nyuma. Wachezaji wamevalia sare tofauti kama vile nyekundu, kijani na njano. Hali hii inaashiria mchezo wa soka ya watu wenye ulemavu.

Rundo la mafaili likiwa la juu lenye rangi ya blue . Chini kuna jeusi na kijani. Mengine yanaonekana chini yake. Yote yamefungwa vizuri kwa kamba au bendi. Zimepangwa juu ya kabati au rafu. Inaonekana kama sehemu ya ofisi au makhtaba.

Jengo refu la ghorofa, lililojengwa kwa mawe na kuwa na madirisha mengi yenye fremu nyeupe. Chini kuna mimea iliyopandwa vizuri na ishara ndogo iliyoandikwa visitors please pass through the office . Anga linaonekana kuwa na mawingu kidogo kuashiria hali nzuri ya hewa.

Ukurasa kutoka kitabu cha kiada inahusu family needs and wants na pictures of family need we use in life . Kuna picha ndogo zinazoonyesha chakula, maji, makazi, nguo, elimu na huduma za afya. Maandishi yanaeleza umuhimu wa kila hitaji.

Wanaume wawili wakifanya mazoezi ya ndondi. Mmoja amesimama amevaa koti jekundu na suruali ya blue akishikilia ngumi. Mwingine ameketi kwenye kiti cha magurudumu akivaa glavu za ndondi na akipiga ngumi. Chumba kinaonekana kama ukumbi wa mazoezi na kuna dirisha kwa nyuma.

Mlango ambao wenye rangi ya kahawia. Kuna karatasi nyeupe iliyobandikwa ikiwa na maandishi meusi, yanayosomeka no exit for student na pia warning, no exit .Upande wa kulia wa mlango kuna ukuta unaoonekana una rangi ya kijani kibichi.

Darasa tupu lenye viti na meza za mbao na chuma zilizopangwa kwa safu. Pembeni kuna kompyuta kadhaa zilizowekwa kwenye meza. Kuna ubao mweupe upande wa kulia. Madirisha yana nondo na mapazia kahawia. Inaonekana kama chumba cha kompyuta au darasa la kisasa.

Jengo refu la shule lenye madarasa kadhaa. Kuta za nje zimepakwa rangi ya manjano na chini kahawia. Juu yake kuna michoro na maandishi mbalimbali ya kufundishia. Mbele ya jengo kuna kichaka kilichopandwa vizuri. Paa ni la bati. Nyasi fupi imeonekana eneo la mbele.

Mwanariadha wa kike kwenye kiti cha magurudumu cha mbio. Amevalia mavazi ya michezo. Yuko kwenye njia ya kukimbia iliyo na mistari nyeupe. Anaonekana kujiandaa kwa mbio au kufanya mazoezi. Nuru ya usiku inaangaza eneo ,hii ikiashiria kujitolea kwa michezo.

Dawati kadhaa za shule, zikiwa na viti zimepangwa ndani ya chumba cha darasa. Zimetengenezwa na mbao na chuma na baadhi zina vitabu. Nyuma kuna ubao wa matanagazo wenye picha mbali mbali.

Ratiba ya masomo yaliyoandikwa kwa mkono, ikionyesha Thika road christian junior school timetable, ratiba ya kila siku ya wiki kuanzia jumatatu hadi juma na nyakati mbalimbali za masomo kama vile kompyuta hisabati na kiswahili, imebandikwa kwenye ukuta mweupe hali hii inaashiria mpangilio wa elimu.

Wanariadha wawili wa kiume, mmoja amevalia fulana nyekundu yenye maandishi Kenya, na ana kitambaa cheusi machoni, akiongozwa na mwingine aliyevaa ya zambarau iliyoandikwa Kenya guide , wote wawili wanaonekana wakiwa wametoka kushindana, kuna watu wengine nyuma.

Kurasa mbili za kitabu cha kingereza, hadithi itwayo Mr. Nobody na mazoezi kuhusu tabia njema. Kwenye ukurasa wa kushoto kuna hadithi pia ya Courteous At The Table , na shairi kuhusu vidole vitano. Kuna pia picha ndogo zinazoonyesha watoto wakifanya shughuli mbalimbali, kama vile kupanga meza au kucheza. Maandishi mengi yameandikwa kwa herufi ndogo.

Ruler ndefu ya mbao ikiwa imesimama wima ikiegemea ukuta wa rangi ya kijani kibichi. Upande wa kushoto, kuna sakafu ya vigae vya rangi ya kahawia. Ruler ina alama ya vipimo na inaonekana kama kifaa cha kupima urefu.

Bango lenye kichwa our forest our future lina habari kuhusu misitu, umuhimu wake, vitisho vinavyoikabili na jinsi ya kuitunza. Kuna picha za wanyama na mimea ikiwemo chui zilizoonyeshwa chini ya bango. Limeandikwa ukutani na linaonekana.

Wachezaji watatu wa mpira. Wawili kati yao wanatumia fimbo za kutembelea. Wamevalia jezi za michezo. Wote wanaonekana kuwa uwanjani. Viti vya watazamaji vinaonekana nyuma. Hii inaonyesha mechi au mazoezi ya timu ya walemavu.

Mwanaume mzee labda mwanasiasa au afisa akihutubia hadhira kwenye jukwaa. Amevalia suti ya buluu na tai na amesimama mbele ya kipaza sauti. Nyuma yake kuna bango la manjano lenye nembo na maandishi Kenya Institute of Special Education .

Rundo la vitabu vya shule vya masomo ya kompyuta. Vina jalada la buluu na vimetengenezwa na Longhorn Publishers kwa kiwango cha darasa la saba. Zimepangwa juu ya meza na kuna nyaya chache na baadhi ya vingine nyuma.

Jengo lenye mchoro wa safina ya Nuhu, wanyama mbalimbali kama twiga, tembo na pombo, wamechorwa wakizunguka safina. Kuna njia ya matofali mbele ya jengo na miti ya vichaka vilivyopunguzwa vizuri pande zote. Anga ni ya buluu na mawingu machache.

Mlango wa mbao wenye paneli zilizochongwa. Juu yake kuna ishara mbili nyeupe moja iliyoandikwa chemistry lab na nyingine biology lab .Chini ishara hizo kuna stika ndogo zenye maandishi ambazo hazionekani vizuri. Mlango unaonekana kuwa wa zamani kidogo, inaweza kuwa ni maabara ya shule au chuo.

Nguzo ndefu nyeupe iliyosimama katikati ya bustani yenye nyasi iliyokatwa vizuri. Nyuma kuna miti mikubwa yenye majani mabichi. Upande wa kulia kuna bango ndogo la fire assemly point . Anga ni jeupe na kuunda mandhari tulivu.

Wanariadha wakiandamana kwenye uwanja mkubwa labda wakati wa sherehe za ufunguzi wa mashindano. Wamevalia mavazi mekundu na baadhi yao wako kwenye viti vya magurudumu. Mmoja amebeba bendera kubwa ya Kenya. Nyuma yao kuna umati wa watu na bendera za mataifa mbali mbali.